Nguvu za umeme ni muhimu kwa shughuli za hapa mjini Nairobi. Kikingi hiki cha stima ni kikubwa na kimeundwa kwa simiti. Imesimamishwa kando ya barabara. Kifaa cha rangi nyeusi kimefungiwa kwenye kikingi kisha nyaya kubwa kuunganishwa na kifaa hiki kisha kuelekea upande wa juu wa kikingi.

Nguvu za umeme ni muhimu katika kuendeleza shughuli za hapa mjini Nairobi. Kituo hiki cha nishati za umeme ni cha hali ya juu. Vyuma vimetumika kuunda vikingi virefu vinavyounganishwa kwa pamoja. Nyaya nyingi zimeunganishwa kwa pamoja kuelekea sehemu tofauti . Jina ya kituo hiki cha stima imeandikwa kwenye bango na kuwekwa mahali hapa.

Nguvu za umeme katika jiji la Nairobi ni muhimu kuhakikisha kuwa shughuli za mji zinaendelea bila tatizo. Transformer hii imetumika kuhifadhi nishati, kisha kuzisambaza sehemu mbali mbali. Imesimamishwa katikati ya vikingi vinne virefu vya miti na nyaya nyingi kuunganishwa kutoka kwenye kiini chake kuelekea zile za juu. Kuna nyumba kubwa karibu na transformer hii.

Nguvu za umeme ni muhimu kwa shughuli za kila siku za hapa mjini nairobi. Kikingi hiki ni kikubwa mno na kirefu. Kimeundwa kwa vyuma vingi ambavyo vimeunganishwa kwa pamoja. Nyaya nyingi zimeunganishwa kwa kikingi hiki upande wa juu kuelekea sehemu tofauti. Kwenye sakafu ni mahali wazi kabisa na kimefungiwa vizuri kuhakikisha hakuna udhaifu wowote.

Nguvu za umeme ni kati ya vitu vinavyo hitajika sana katika kuendeleza shughuli za hapa mjini. Kituo hiki cha stima kina vikingi vingi vilivyoundwa kwa chuma na ni virefu mno. Nyaya nyingi zime unganisha vikingi hivi na transfoma zilizo mahali hapa. Sehemu hii ni wazi kabisa kuakikisha hakuna hatari yeyote itokeayo hapa.

Nguvu za umeme ni muhimu katika shughuli za kila siku hapa mjini Nairobi. Kikingi hiki cha stima ni kikubwa na kirefu. Kimeundwa kwa kutumia simiti na kimesimamishwa karibu na ukuta na upande mwingine mna baraste. Nyaya nyingi zimeunganishwa kutoka chini hadi juu ya kikingi hiki. Nyaya zingine zimefungiwa juu ya kikingi na kuelekea pande tofauti.

Nguvu za umeme ni muhimu kwa shughuli za kila siku za hapa mjini Nairobi Kingi hiki ni kikubwa mno na kirefu. Kimeundwa kwa vyuma vingi ambavyo vimeunganishwa kwa pamoja. Nyaya nyingi zimeunganishwa kwa kingi hiki upande wa juu kuelekea sehemu tofauti. Kwenye sakafu ni mahali wazi kabisa na kimefungiwa vizuri kuhakikisha hakina udhaifu wowote.

Nguvu za umeme katika jiji la Nairobi ni muhimu kuhakikisha kuwa shughuli za mji zinaendelea bila tatizo. Transformer hii imetumika kuhifadhi nishati kisha kuzisambaza sehemu mbalimbali. Imesimamishwa juu katikati ya vikingi vingi viwili virefu ya miti na nyaya nyingi kuunganishwa kutoka kwenye kiini chake kuelea zile za juu. Kuna alama ya hali ya hatari iliyopachikwa kwenye vikingi kuonyesha kuwa sii vizuri kufanya jambo lolote mahali hapa.

Nguvu za umeme ni muhimu kwa shughuli za kila siku hapa mjini Nairobi. Sehemu hii ina vikingi virefu vilivyoundwa kwa chuma na nyaya nyingi kuunganishwa kwa pamoja kuchukua umeme ili kuelekea sehemu tofauti. Sakafu imeundwa kwa ustadi mkubwa ili kuhakikisha akuna itirafu yoyote inayotokea hapa.

Michezo ni moja ya sekta kubwa hapa mjini Nairobi. Ukumbi huu wa michezo ni mkubwa na wa kisasa. Kuna viti vingi vilivyopangwa hapa. Wanasarakasi wapo jukwani kuonyesha ujuzi wao. Watu wengi wameketi kwenye viti kujionea michezo kuu. Taa za ukumbi zimewaka kuangaza ndani ya ukumbi.

Utunzaji wa mazingira ni kati ya mambo yanayozingatiwa hapa mjini Nairobi. Watu hawa wapo katika shughuli ya kupanda miti. Wana miche ya miti aina mbalimbali wanayopanda katika sehemu hii isiyo na miti yoyote ili kuhakikisha mchanga unatunzwa. Kuna msichana mdogo aliyejumuika katika shughuli hii.

Elimu ni kati ya sketa zinazozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Wanafunzi hawa wapo darasani wakiendelea kusoma. Wameketi wawili wawili kwenye kila dawati moja kwa safu nzuri. Walimu wawili wapo darasani wakiendelea kuwafunza. Kwenye kuta za darasa kuna chati nyingi za kusoma.

Watu wengi wanaume kwa wanawake wamefika katika eneo hili, wameketi kwenye viti vya plastiki. Chifu ameketi mbele yao na amevaa sare zake rasmi za kazi. Ameita baraza hili ili kujadili mambo mbalimbali.

Uchafuzi wa mazingira ni changamoto kubwa hapa mjini. Mto Nairobi ni kati ya mali asili iliyochafuliwa sana. Maji ya mto huu yana rangi isiyo ya kawaida, ishara kuwa uchafu wa kila aina umetupwa hapa. Sehemu za nguo, karatasi za kila aina , neti za watoto na uchafu mwingine mwingi upo kwenye maji ya mto huu.

Ardhi hii ni kubwa na tambarare, imemea nyasi fupi za kijani kibichi kila mahali ila kuna sehemu kidogo ambazo hazina nyasi. Kuna mti mkubwa na mrefu uliota hapa. Kuna matawi mengi na majani ya kijani kibichi. Miti mingine midogo imemea hapa na ni michache.

Utunzi wa mazingira unazingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Bomba hili la maji taka ni kubwa mno. Mtaro mkubwa na mrefu kwa kina umechimbwa na bomba hili kuwekwa ndani kwa minajili ya usalama wa watu. Mchanga mwingi upo pande zote za mtaro.

Utamaduni ni kati ya mambo yanayozingatiwa hapa jijini Nairobi. Nyumba hii ya kitamaduni ipo katika hali nzuri. Imejengwa kwa udongo kwenye kuta zake na juu kuezekwa kwa nyasi. Imeumbwa kwa umbo la duara. Kaka mmoja amesimama hapa akiyafurahia mandhari haya.

Mbuga ya wanyama ya Nairobi inahifadhi wanyama wengi wa aina mbali mbali. Swara huyu aina ya bongo yupo kwenye maskani yake na anaendelea kula majani. Anapembe kubwa ndefu zilizo simama wima. Ngozi yake ina milia nyeupe na inapendeza sana.

Ngombe Hawa ni wengi na wapo ndani ya zizi, wana ngozi za rangi tofauti tofauti kama ,nyeupe, nyeusi na nyekundu. Baadhi Yao wana pembe kubwa na wengine wana pembe ndogo. Samadi nyingi ambayo ni kinyesi cha ngombe hawa, ipo kwenye maskani yao.

Uchafusi wa mazingira ni moja ya changamoto kubwa hapa mjini, maji haya yana rangi hiziopendeza ishara kuwa yamechafuliwa mno, mchanga mwingi uliokaribu kufunika maji haya umemwagwa hapa, magari yamesimama katika eneo hili na pia kuna watu waliopo hapa.

Mbuga ya wanyama ya Nairobi inaifadhi wanyama wengi na ndege wa aina mbalimbali. Ndege huyu ni mkubwa na wa kupendeza. Mwili wake una rangi tofauti tofauti. Mkia wake na bawa za rangi ya bluu. Sehemu ya tumbo na shingo ni za rangi ya kijani kibichi. Kichwa kina rangi nyeusi, nyekundu na nyeupe.

Uchafuzi wa mazingira ni kati ya changamoto kubwa sana hapa mjini Nairobi. Sehenu hii imetupwa karatasi nyingi za kila aina. Kuna mtu aliye mahali hapa anayeokota karatasi. Vilevile karibu na mahali hapa kuna mto unaopita.

Uchafuzi wa mazingira ni kati ya changamoto kubwa sana hapa mjini Nairobi. Mto huu umepita karibu na makazi ya watu. Maji yake yana rangi isiyo ya kawaida ishara kuwa yamechafuliwa sana. Kuna wasichana wanaoendelea kufua nguo karibu na mto huu. Nyumba za mabati zipo hapa katika sehemu hii.

Mbuga ya wanyama ya Nairobi inahifadhi wanyama wengi wa aina mbalimbali. Kifaru huyu mweusi ni mkubwa sana. Amesimama bila wasiwasi na kuinamishia kichwa chake chini. Pembe moja ndefu na nyengini fupi zimejitokeza kwenye kichwa. Mandhari aliyopo kifaru huyu ni ya kupendeza sana.

Maji ni muhimu katika kuendeleza shughuli za hapa mjini Nairobi. Ndugu huyu yupo katika harakati ya kuchota maji kupeleka kuuza sehemu mbalimbali. Amejaza mitungi mingi kwenye mkokoteni wake. Anatumia bomba kujaza maji kwenye mitungi.

Mbuga ya wanyama ya Nairobi inahifadhi wanyama wengi wa aina mbalimbali. Twiga huyu mkubwa anapendeza sana, ngozi yake yenye madoadoa inavutia na vilevile ana shingo ndefu. Amesimama wima kwa uangalifu. Mandhari aliopo yanapendeza kwani miti ni ya kijani kibichi.

Sekta ya utamaduni inazingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Ukumbi huu wa michezo ni mkubwa sana. Viti vingi vya kijani kibichi vimepangwa hapa. Watu waliovaa mavazi yao rasmi ya kitamaduni wapo jukwaani kuonyesha utamaduni wao. Mataa makubwa yamening'inizwa juu ili kuangaza ndani ya ukumbi.

Uchafuzi wa mazingira ni kati ya changamoto kubwa hapa mjini Nairobi. Mto huu umepita katikati ya makazi ya watu. Nyumba nyingi za mabati ziko mahali hapa. Rangi ya maji ya mto huu si ya kawaida ishara kuwa umechafuliwa sana. Kuna nyasi iliyomea upande mmoja wa mto huu.

Mbuga ya wanyama ya Nairobi, inahifadhi wanyama wengi wa aina mbalimbali. Vifaru hawa wakubwa wako katika maskani yao na wanavuka barabara. Nyasi fupi yenye rangi ya dhahabu na miti midogo ya kijani kibichi ipo hapa. Sehemu hii ya mbuga ni tambarare.

Mbuga ya wanyama ya Nairobi ina wanyama wa aina mbalimbali. Kifaru huyu yupo kwenye maskani yake na amesimama bila wasiwasi. Pembe yake ndefu imejitokeza vizuri kwenye upande wa kichwa. Nyasi ndefu ya rangi ya dhahabu ipo mahali hapa. Mji wa Nairobi unajitokeza kwa umbali kutoka kwenye sehemu hii ya mbuga.

Utamaduni ni moja ya sekta inayothaminiwa hapa mjini Nairobi. Watu hawa wapo katika shughuli ya kuonyesha utamaduni wao kwa densi. Wamevaa nguo zao rasmi za kitamaduni, na wanadensi wawili kwa wawili juu ya jukwaa. Watoto wameketi chini kutazama na kufurahia utamaduni huu.

Mbuga ya wanyama ya Nairobi inahifadhi wanyama wengi wa aina mbalimbali. Watoto hawa wa tembo wapo katika makazi yao ya hifadhi. Wahudumu wanaowachunga wapo hapa na wamevalia sare zao rasmi. Mama anampea mtoto mmoja wa tembo maziwa kwa kutumia chupa.

Utunzi wa mazingira ni kati ya mambo yanayozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Wafanyakazi hawa wapo katika harakati ya kuweka bomba la maji taka. Wamechimba mtaro mkubwa na wapo ndani ya mtaro, huku wakisaidiana kuweka bomba hili la maji taka. Watu wengine wamesimama juu ya mitaro wakiangalia shughuli inavyoendelea.

Maji ni kati ya vitu muhimu katika kuendeleza shughuli za hapa mjini Nairobi. Mabomba haya matatu ni ya maji. Mawili kati ya mabomba haya yameunganishwa na kufungwa vizuri na hayamwagi maji yoyote. Moja ya mabomba haya linamwaga maji mengi kwenye sehemu iliyounganishwa ishara kuwa limelegea.

Mbuga ya wanyama ya Nairobi inahifadhi wanyama wengi na wa aina mbalimbali. Twiga huyu yupo kwenye maskani yake. Ngozi yake ya madoadoa inapendeza sana. Ameweka kichwa juu ya chuma. Nyuma yake kuna mimea midogo midogo na miti mingi mikubwa iliyomea.

Mbuga ya wanyama ya Nairobi inahifadhi wanyama wengi na wa aina mbali mbali. Swara hawa wapo katika maskani yao, wanaendelea kukula nyasi iliyo kijani kibichi. Kuna gari la watalii linalopita mahali hapa. Pembe za swara huyu ni ndefu mno.

Sekta ya utamaduni inazingatiwa sana hapa mjini. Watu hawa wapo katika harakati ya kuonyesha utamaduni wao kupitia densi. Mavazi yao ya sketi nyeupe iliyoundwa kwa nyuzi, mikufu iliyotengenezwa kwa shanga na kofia zilizotengenezwa kwa manyoya yanapendeza sana.

Utunzaji wa mazingira ni kati ya mambo yanayozingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Mti huu ni mkubwa sana. Una majani mengi sana na vilevile matawi. Umezaa matunda ambayo ni makubwa.

Utunzaji wa mazingira unazingatiwa sana hapa mjini Nairobi. Watoto hawa ambao ni wanafunzi wa shule ya msingi wamesimama kwa mduara nyuma ya mwalimu. Mwalimu yupo mbele yao na ameshika mti mikononi ambao anaendelea kupanda ili kuonyesha wanafunzi namna ya kupanda miti. Wanafunzi wanaangalia kwa makini.

Uchafuzi wa mazingira ni kati ya changamoto kubwa hapa mjini Nairobi. Sehemu hii imatapakaa chupa nyingi za plastiki za aina mbalimbali. Wanaume wawili wapo katika harakati ya kuokota chupa hizi. Kuna mto unaopita kando ya chupa hizi.

Ardhi hii ni kubwa mno na tambarare. Sehemu kubwa ya ardhi hii ni wazi na haina mimea yoyote. Nyasi fupi ya kijani kibichi imemea kila mahali hapa . Una uzio wa waya uliowekwa kwenye ardhi hii.

Utunzi wa mazingira ni moja ya mambo yanayozingatiwa hapa mjini Nairobi. Wafanyikazi hawa wapo katika harakati ya kuchimba mtaro wa maji taka. Wamevaa sare zao za kazi. Tingatinga lipo mbele yao kuchimba mtaro na kutoa mchanga kisha wanafuata nyuma wakiuboresha. Mtaro ni mkubwa na mrefu kwa kina.

Mara kwa mara mvua nyingi hunyesha hapa mjini Nairobi na kusababisha hasara . Nyumba hizi zilizo jengwa kwa mabati zimesombwa na mafuriko yaliyotokana na mvua nyingi iliyonyesha hapa. Nyumba zenyewe zimeanguka chini . Wanaume wawili wanaendelea kukagua hasara iliyo tokana na mafuriko haya.

Mbuga ya wanyama ya Nairobi inahifadhi wanyama wengi wa aina mbalimbali. Nyasi hawa wapo kwenye kidimbwi cha maji wakinywa maji. Mmoja wa nyati hawa amesimama kwa makini. Ngozi yao ni nyeusi na wana pembe ndefu sana.

Ndugu hawa wapo katika shughuli ya kusafirisha mizigo kwa kutumia mkokoteni. Wamepanga mizigo mingi sana kwenye mkokoteni na kuifuga. Mmoja anauvuta mkokoteni huku wale wengine wakimsaidia kuuskuma ishara kuwa mizigo ni mizito mno. Kuna watu na magari yanayopita kwenye sehemu hii pia.

Mbuga ya wanyamapori ya Nairobi inahifadhi wanyama wengi wa aina mbalimbali. Pundamilia huyu yupo katika maskani yake, amesimama wima bila wasiwasi wowote, ngozi yake yenye milia myeupe na myeusi inapendeza. Ni mkubwa sana kwa muonekano.

Mandhari haya ni ya kuvutia na kupendeza. Kuna barabara nzuri iliyoundwa kwa mbao na vilevile kuwekwa uzio wa mbao pande zote mbili. Kila upande wa barabara kuna miti mikubwa ya kijani kibichi na inaleta umaridadi mkubwa katika mahali hapa.

Mbuga ya wanyama ya Nairobi inahifadhi wanyama wengi. Pundamilia hawa wamesimama katikati ya barabara bila wasiwasi wowote. Mandhari ni ya kuvutia kwani kijani kibichi kimetandawaa kila mahali, ishara tosha kuwa kuna chakula tosha kwa wanyama hawa.

Sehemu nyingi za hifadhi ya wanyamapori zinapatikana hapa mjini Nairobi. Ngiri huyu yupo kwenye maskani yake ya hifadhi. Amelala kwa utulivu ishara kuwa anafurahia makao yake. Meno yake marefu na makubwa yaliyopinda yamejitokeza kwenye mdomo karibu na pua.

Mbuga ya wanyama ya Nairobi inahifadhi wanyama wengi wa aina mbalimbali. Nyumbu hawa wapo katika maskani yao na wanaendelea kula. Nyasi ndefu yenye rangi ya dhahabu na miti mirefu ya kijani kibichi ipo hapa. Majengo marefu ya jiji la Nairobi yanaonekana vizuri upande wa mbele.

Mandhari haya ni mazuri na ya kuvutia. Kuna barabara ndogo ya mchanga inayoolekea kwenye nyumba. Kando kando ya barabara kuna miti mifupi na mirefu iliyostawi vizuri. Nyasi ya kijani kibichi imeota kila mahali katika sehemu hii ishara kuwa maskani haya yametunzwa vizuri.

Uchafuzi wa mazingira ni mojawapo ya changamoto kubwa hapa jijini Nairobi. Sehemu hii ni kubwa na imejaa uchafu wa kila aina. Karatasi nyingi na mikebe ya plastiki imetupwa na kutapakaa mahali hapa. Miti michache sana ipo katika eneo hili.

Mbuga ya wanyama ya Nairobi ni moja ya kitega uchumi muhimu kwa mji wa Nairobi. Kifaru huyu mdogo yupo katika harakati ya kupandishwa gari hili kusafirishwa sehemu nyingine. Gari litakalotumika kumbeba huyu kifaru limesimamishwa karibu naye. Polisi wa wanyama wanasaidiana kumpandisha kwenye gari.

Uchafuzi wa mazingira ni moja wapo ya changamoto kubwa hapa mjini Nairobi. Watu hawa wamo kwenye harakati ya kuzoa uchafu kutoka kwenye maji haya ambayo yamechafuliwa sana kwa namna rangi yake inavyo kaa. Kando ya maji haya kuna biwi kubwa la takataka.

Maabara hii ni safi na ya kuvutia. Kuna meza kubwa ya mbao yenye bomba ya maji iliyosimamishwa katikati ya maabara hii. Vifaa tofauti vya maabara vimepangwa juu ya meza. Wahudumu wa maabara waliovaa koti zao nyeupe wamo katika shuguli ya kuhakikisha kila kitu kiko sawa

Mara kwa mara mvua nyingi hunyesha hapa jijini Nairobi na kusababisha hasara. Maji mengi yamejaa kwenye mtaro ishara kuwa mvua nyingi imenyesha mahali hapa. Kuna nyumba ya mabati ambayo imeboromoka na kaka mmoja amesimama hapo akikadiria hasara iliyofanyika.

Misitu ni moja ya vigezo muhimu katika maisha ya binadamu. Msitu huu umestawi vizuri, mimea yake ni mikubwa na imenawiri vizuri ishara kuwa imetunzwa vyema. Ni kijani kibichi kila mahali na mimea imeshikana vizuri kuonyesha kuwa hamna mmomonyoko wa udongo.

Mbuga ya wanyama ya Nairobi ni moja ya mbuga ambazo zinazohifadhi wanyama wengi. Simba amelala chini na anavuja damu ishara ya kuwa amekufa. Kuna polisi wa wanyama ambaye ameshika bunduki kumwelekezea ishara ya kuwa ni yeye aliyempiga risasi na kumwangamiza. Kuna barabara inayoelekea ndani ya sehemu iliyozungukwa na uzio na kuna mahindi, ishara ya kuwa ni makaazi ya watu na simba alitaka kuwavamia ila akauwawa.

Uchafuzi wa mazingira ni mojawapo ya changamoto kubwa hapa jijini Nairobi. Kina mama hawa wako mtoni, wana mitungi ya maji wanayochotea maji. Pia kuna vyombo wanavyooshea hapa mtoni. Maji ya mto yana rangi isiyo ya kawaida, ishara kuwa ni machafu na yanaweza sababisha magonjwa kwa hawa kina mama.

Kudhibiti uchafuzi wa mazingira imekuwa changamoto hapa mjini Nairobi. Mto huu umepita karibu na makazi ya watu na maji yake yana rangi isiyo ya kawaida ishara kuwa uchafu mwingi umetupwa kwenye huu. Kando ya mto kuna karatasi za kila aina zilizotapakaa kila mahali.

Mbuga ya wanyama pori ya Nairobi ina wanyama wengi wa kila aina. Tembo hawa wapo kwenye maskani yao. Wamesimama kwa utulivu bila wasiwasi. Watoto wa tembo wamesimama karibu na mama zao ili kuwakinga kutokana na hatari. Mikonga yao mirefu imening'inia kuelekea chini.

Barabara kubwa na zilizoundwa vizuri zipo hapa mjini Nairobi. Baraste hii ni kubwa na imeundwa vizuri. Laini nyeupe zimechorwa ili kuigawa katika sehemu kadhaa. Kuna magari machache kwenye barabara hii. Vile vile kando kando ya barabara hii kuna mabango makubwa na nyumba zinazoonekana.

Shughuli za usafiri huwa nyingi sana hapa mjini Nairobi. Gari hili lipo kwenye steji likiwangojea abiria kuwasafirisha. Juu ya gari hili kuna bango kubwa linalo onyesha sehemu ambayo gari hili linaenda na vile vile kiasi cha nauli .

Shughuli za usafiri huwa nyingi sana hapa mjini Nairobi. Mabasi haya yapo kwenye steji. Mabasi yenyewe husafiri kutoka mji wa Nairobi kuelekea miji mingine mbali na Nairobi. Yanangojea kupokea abiria ili kuanza safari. Kuna watu wanaopita katika eneo hili.

Shughuli za usafiri huwa nyingi hapa jijini Nairobi, matatu hii ipo kwenye steji ikiwangojea, abiria. Juu ya matatu kuna bango liliowekwa la kuonyesha sehemu ambazo matatu hii inapitia. Utingo yupo nje ya matatu akiwashawishi abiria ili kuingia ndani ya gari hili.

Shughuli za usafiri huwa nyingi hapa mjini Nairobi. Basi hili lipo kwenye steji likingojea watu kuliabiri ilikuanza safari. Upande wa mbele limepachikwa karatasi kubwa linaloonyesha sehemu ambazo basi hili linapitia. Abiria wanaendelea kuingia kwenye gari.

Shughuli za usafiri Huwa nyingi sana hapa mjini Nairobi. Magari haya yapo kwenye steji yakingojea abiria kuwasafirisha kuelekea sehemu mbali mbali. Bango lenye maandishi ya sehemu ambako gari hizi zinapitia, imewekwa kwenye kikingi mahali hapa. Watu wengi wapo hapa kwenye steji wakingojea kuabiri gari ili kuanza safari zao .

Shughuli za usafiri huwa nyingi hapa mjini Nairobi. Mtaa huu una shughuli nyingi za usafiri. Magari makubwa kwa madogo yapo hapa, vilevile kuna watu wengi wanaotembea kuelekea sehemu mbalimbali. Polisi wa trafiki wapo katika mtaa huu kuhakikisha kuwa usalama umezingatiwa.

Barabara kubwa na zilizoundwa vizuri zipo hapa mjini Nairobi. Baraste hii ni kubwa na imeundwa vizuri. Imegawa katika sehemu mbili. Magari yanayoenda upande mmoja yanafuata sehemu moja ya barabara hii. Kwenye barabara hii kuna kivukio cha watu kuvuka kutoka upande mmoja kwenda ule upande mwingine. Vilevile, kuna bango kubwa lililo kando ya barabara hii.

Shughuli za usafiri hua nyingi apa jijini Nairobi. Basi hili kubwa limesimama kwenye steji kando ya majengo marefu likigonjea abiria kuabiri. Utingo yupo nje akiwashawishi abiria kuingia garini na ameshika kibao kilichoandikwa mahali gari linakoelekea na nauli ya kulipa. Kando karibu na basi hili kuna pikipiki.

Shughuli za usafiri huwa nyingi hapa mjini. Magari makubwa kwa madogo yanapita katika sehemu hii ya barabara. Alama za barabarani ili kuonyesha watu kuwa ni salama kuvuka barabara katika eneo hili zimewekwa hapa. Kuna watu wanaopita katika eneo hii ya barabara.

Shughuli za kusafiri huwa nyingi hapa mjini Nairobi. Mabasi haya makubwa ni mengi na yapo kwenye steji yakingojea abiria kuabiri. Utingo wanaendelea kuwashawishi watu kuingia kwenye gari. Wameshika vibango vinavyoonyesha nauli na sehemu gari zinapoelekea. Watu wengi wapo kwenye steji kuabiri gari kueleka sehemu mbalimbali.

Barabara kubwa na zilizoundwa vizuri zipo apa mjini Nairobi, baraste hii imeundwa vizuri na imegawa katika sehemu tatu, gari zinazoenda upande mmoja zinafuata sehemu moja ya barabara. Kuna magari machache kwenye barabara hii, vilevile kuna bango kwenye barabara inayoonyesha njia ambazo gari zinafaa kufuata.

Shughuli za usafiri huwa nyingi sana hapa mjini Nairobi . Gari hili la usafiri lipo steji likiwangojea wateja ili kuanza safari kuwasafirisha sehemu mbalimbali .Juu ya gari hili kuna bango liloandikwa sehemu ambako gari hili linaenda. Nje kuna abiria aliyesimama na ana mfuko mkubwa kando yake.

Barabara kubwa na zilizoundwa vizuri, zipo hapa mjini Nairobi. Baraste hii imeundwa vizuri na imegawa katika sehemu mbili. Gari zinazoenda upande mmoja, zinafuata sehemu moja ya barabara. Kuna msongamano wa magari kwenye upande mmoja wa barabara. Vilevile kuna watu wanaovuka barabara katika eneo hili.

Shughuli za usafiri huwa nyingi sana hapa mjini Nairobi. Mabasi haya makubwa yenye rangi tofauti, tofauti yamepanga laini kwenye stage kuwapokea abiria. Karatasi yenye kiasi cha nauli na nambari ya mtaa basi linakoelekea limewekwa karibu na mlango. Watu wapo kwenye stage wakiendelea kuabiri magari kuelekea sehemu mbalimbali.

Shughuli za usafiri huwa nyingi sana hapa mjini Nairobi. Basi hili kubwa lipo kwenye stegi likingojea abiria. Utingo wa basi hili amesimama nje na ameshika bango lililo na kiasi cha nauli na sehemu ambayo basi hili linapitia. Watu wapo nje wakingojea kuliabiri gari.

Shughuli za usafiri huwa nyingi sana hapa mjini Nairobi. Magari haya yapo kwenye steji yakiwangojea abiria. Utingo wapo nje na wameshika mabango yanayoonyesha sehemu ambako gari hizi zinapitia na idadi ya nauli inayohitajika.

Shughuli za usafiri huwa nyingi sana hapa mjini Nairobi. Magari haya yamepanga kwenye foleni kwenye steji yakingojea abiria kuyaabiri ili kuwasafirisha sehemu mbalimbali. Utingo waliovaa sare zao rasmi wako kwenye steji wakiwashawishi abiria kuabiri magari. Watu wengi wapo kwenye steji wakingojea kuingia gari ili kuelekea sehemu mbalimbali.

Shughuli za usafiri huwa nyingi sana hapa mjini Nairobi. Barabara hii ni kubwa, na inapendeza. Kuna magari mengi ya usafiri kwenye barabara. Gari la kijani kibichi lipo kwenye steji na utingo anawaita watu kuliabiri. Vilevile, kuna watu wanaotembea kando kando ya barabara kwa miguu.

Shughuli za usafiri kuelekea sehemu mbalimbali huwa nyingi hapa mjini Nairobi. Gari hili aina ya matatu lipo kwenye steji kuwapokea abiria. Mabango yenye kiasi cha nauli na sehemu ambazo matatu hii inapitia yamewekwa karibu na mlango. Utingo yupo nje akiendelea kuwaita watu kupanda gari.

Barabara kubwa na zilizoundwa vizuri ziko hapa mjini Nairobi. Barabara hii inapendeza kwani imeundwa kwa kiwango cha juu. Imegawa katika sehemu mbili. Kwenye barabara hii kuna magari machache. Vilevile kuna daraja la juu la watu kuvukia kutoka ng'ambo moja ya barabara hadi ile nyingine.

Shughuli za usafiri huwa nyingi sana hapa Nairobi. Magari haya yaliyosimama katikati ya majengo makubwa yapo kwenye steji yakiwangojea abiria. Utingo amesimama mahali hapa na ameshika bango linaloonyesha mahali gari hili linaelekea.

Shughuli za usafiri kuelekea sehemu mbalimbali huwa nyingi sana hapa mjini Nairobi. Matatu hii yenye muundo mzuri na rangi za kupendeza ipo kwenye steji ili kuwapokea abiria. Watu wengi wapo kwenye eneo hili ambao wengine wanatembea na wengine wamesimama kununua vitu mbalimbali. Kuna majengo makubwa kwenye eneo hili.

Shughuli za usafiri mjini Nairobi huwa nyingi sana. Gari hili lipo kwenye steji likingojea abiria kuliabiri ili kuwapeleka sehemu wanakoenda. Juu ya gari hili, kuna bango lililoandikwa majina ya sehemu ambako gari hili linapitia. Kuna watu wanaopita katika eneo hili.

Barabara kubwa na zilizoundwa vizuri zipo hapa mjini Nairobi. Baraste hii imeundwa vizuri na imegawa katika sehemu mbili. Gari zinazoenda upande mmoja zinafuata sehemu moja wa barabara. Kuna msongamano wa magari kwenye upande mmoja wa barabara hii.

Shughuli za usafiri huwa nyingi sana hapa mjini Nairobi. Matatu hii ya rangi ya blue ipo kwenye steji ikingojea kuwapokea watu wanaotaka kusafiri. Imewekwa kibao kinachoonyesha kiasi cha nauli na sehemu ambazo inapitia. Utingo amesimama nje kuwashawishi watu ili kuingia kwenye matatu hii. Watu wengi wanapita katika eneo hili.

Mjini Nairobi shughuli za usafiri kuelekea sehemu mbali mbali huwa zimeshika Kasi sana. Hapa gari la kuelekea moja kwa moja hadi Eldoret na Kitale limesimama. Kibao kilicho na maandishi kimewekwa juu ya gari ili kuwasaidia wasafiri kulitambua gari kwa urahisi.

Shughuli za usafiri huwa nyingi sana hapa mjini Nairobi. Barabara hii ni kubwa na inapendeza. Magari mengi makubwa kwa madogo yapo kwenye barabara hii. Vilevile kuna pikipiki inayoenda sambamba na magari kwenye barabara hii. Kuna kivukio cha watu kuvuka kutoka upande mmoja hadi ule mwingine kwenye barabara hii. Vilevile taa za barabarani zipo hapa.

Shughuli za usafiri huwa nyingi hapa mjini Nairobi. Matatu hii imeegeshwa kwenye steji kuwangojea abiria. Limewekwa bango upande wa juu lenye maandishi ya kuonyesha linaelekea moja kwa moja hadi Othaya na Kirieini hii ni kuwasaidia abiria kulitabua kwa urahisi watu wengi wanapita katika eneo hii.

Mji wa Nairobi una shughuli nyingi za usafiri. Watu ambao ni wanaume kwa wanawake wako kwenye steji ya matatu wakingojea kuabiri gari, kuelekea sehemu mbalimbali. Matatu zimesimama kwenye steji, zikingojea watu waabiri gari, ili kuanza safari ya kuwapeleka wanapohitaji.

Mji wa Nairobi una shughuli nyingi za usafiri. Mtaa huu ulio katikati ya majengo makubwa una shughuli nyingi za usafiri. Magari yanayoenda na mengine yanayoegeshwa yakingojea abiria yapo mahali hapa. Waendesha pikipiki, watu wanaosukuma rukwama na wengine wanaotembea kwa miguu wanapita mahali hapa. Makanga wanaendelea kuwashawishi watu kupanda gari.

Mji wa Nairobi una barabara kubwa ambazo zimeundwa kwa kiwango cha juu. Barabara hii imenyooka vizuri na imegawa katika sehemu mbili. Kuna magari machache kwenye barabara na vilevile kuna mwendeshaji pikipiki ambaye yupo sambamba na gari nyekundu. Kuna barabara ya juu ya kijani kibichi ambapo watembea miguu wanavuka kutoka upande mmoja wa barabara hadi mwingine. Mataa ya barabara yamesimama juu kwenye vikingi vyake kando kando ya barabara.

Mji wa Nairobi una barabara kubwa zilizotunzwa vizuri. Barabara hii ni ya kupendeza na imegawa katika sehemu tatu. Magari yanayoelekea sehemu moja yanafuata njia moja. Kuna msongamano wa magari katika sehemu moja ya barabara. Taa za barabara zimesimama juu kwenye vikingi katikati kwenye njia ya wapitao kwa miguu.

Mji wa Nairobi una shughuli nyingi za usafiri. Mtaa huu ulio katikati ya majengo makubwa una shughuli nyingi za usafiri. Magari yanayoenda na mengine kuegeshwa yakingojea abiria yapo mahali hapa. Waendesha pikipiki pia, watu wanaosukuma rukwama na wengine kutembea kwa miguu wanapita mahali hapa.

Mji wa Nairobi una shughuli nyingi za usafiri. Watu ambao ni wanaume kwa wanawake wako kwenye steji ya matatu, wakingojea kuabiri gari kuelekea sehemu mbalimbali. Matatu zimesimama kwenye steji, huku makanga wakiwashawishi wasafiri kuingia kwenye gari.

Shughuli za usafiri huwa nyingi hapa mjini Nairobi. Steji hii ya gari ina magari mengi ya abiria yanayo wapokea watu kuwasafirisha maeneo tofauti. Kuna matatu iliyo na kibao juu cha kuonyesha mahali inaelekea. Watu wengi wako kwenye steji wakingojea kuabiri gari. Kuna magari yaliyofungia mzigo juu tayari kuanza safari.

Mji wa Nairobi una shuguli nyingi za usafiri. Watu ambao ni wanaume kwa wanawake wako kwenye steji ya matatu wakingojea kuabiri gari kuelekea sehemu mbalimbali. Matatu zimesimama kwenye steji huku watu wakiendelea kuingia kwenye gari.

Mji wa Nairobi una barabara kubwa ambazo zimeundwa kwa kiwango cha juu. Baraste hii imenyooka vizuri na imegawa katika sehemu mbili. Magari yanayoenda upande moja yanafuata barabara moja. Zimegawanywa na chuma kilichoimarishwa katikati. Majengo makubwa yapo kandokando ya barabara.

Ni kwenye mzunguko wa magari yanayoelekea sehemu mbali mbali hapa mjini Nairobi. Kuna matatu, malori, magari binafsi, teksi na pikipiki ambazo zinapishana kwenye hii barabara. Taa za trafiki zinatumika kuyaelekeza magari yasijesababisha ajali. Kuna alama za punda milia kwenye barabara ambapo watembea miguu huvukia wasijegongwa na gari.

Hapa mjini magari ndio njia kuu ya usafiri. Magari mengi yamepanga foleni hapa kuwapokea wasafiri ili kuwasafirisha. Gari hizi ni kubwa na ndogo zote kwa pamoja. Watu wanatembea kando kando ya magari kuchagua gari wanalohitaji kusafiri nalo.

Shughuli za usafiri hapa mjini Nairobi huwa nyingi. Magari haya yapo kwenye steji yakingonjea kuwapokea watu wanaotaka kusafiri kuelekea sehemu mbalimbali. Gari moja limewekwa kibao juu kuonyesha linakoelekea ili iwe rahisi kwa wasifiri kuitambua. Kuna mtu anayetembea nyuma ya gari kuelekea upande mwingine.

Katikati ya mji, shughuli za usafiri wa umma huwa zimekita mizizi. Magari mengi ya usafiri makubwa kwa madogo yapo hapa kupokea wateja wanaotaka kusafiri. Watu wengi wanaoelekea sehemu mbalimbali wapo hapa. Polisi wa trafiki wanatembea kuhakikisha kuwa kila jambo inafanyika kwa njia inayostahili.

Maji ni kati ya vitu muhimu Kwa kuendeleza shughuli za hapa mjini Nairobi. Mabomba haya ni maji. Mabomba yenyewe ni makubwa mno na rangi yake ni ya buluu. Yamepangwa Kwa utaratibu mzuri moja kufuata nyingine. Kuna mabomba mengine yalichimbiwa chini ya mchanga.

Uchafuzi wa mazingira ni kati ya changamoto kubwa sana hapa mjini nairobi. Kidimbwi hiki cha maji kiko karibu kukauka kwa sababu mchanga mwingi umemwagwa kwenye kidimbwi hiki. Vilevile kuna karatasi zilizondani ya kidimbwi hiki cha maji.

Maji safi ni muhimu kwa afya ya watu. Duka hili ni la kuuza maji na ni safi. Maji yaliyo kwenye chupa yamepangwa hapa kwa utaratibu mzuri ili kuwauzia wateja. Jokofu kubwa la kuhifadhia maji limesimamishwa kwenye sakafu ya duka hili. Chupa nyekundu imewekwa juu ya jokofu.

Maji ni kati ya vitu muhimu kwa shughuli za hapa mjini Nairobi. Mabomba haya ya maji ni makubwa mno. Ni marefu sana na rangi yake ni nyeusi. Yamepangwa katika sehemu wazi isiyo na miti yeyote. Karibu na mabomba haya kuna barabara inayopita gari na vilevile kuna majengo yaliyojengwa katika eneo hili.

Maji ni kati ya vitu muhimu vinavyohitajika katika kuendeleza shughuli za hapa mjini Nairobi. Hili ni tangi kubwa mno la maji. Tangi lenyewe limeundwa kwa mabati. Kuna ngazi iliyoundwa kando ya tangi hili kwa minajili ya kupanda upande wa juu wa tangi. Vile vile kuna ukuta mkubwa uliojengwa kuzunguka tangi hili.

Maji ni kati ya vitu muhimu vinavyohitajika katika kuendeleza shughuli za hapa mjini Nairobi, sehemu hii ina mabomba mengi ya maji mabomba yenyewe yameunganishwa na motor inayotumika katika kupiga maji , motor hii imeunganishwa pia na waya za stima ili kuipea nguvu za kupiga maji.

Uchafuzi wa mazingira ni moja ya changamoto kubwa hapa mjini. Kidimbwi hiki cha maji kikokaribu kukauka kwa sababu ya mchanga mwingi unaoporomoka kuingia ndani ya maji. Vilivile kuna karatasi zilizotua kwenye maji

Baadhi ya maeneo ya makazi hapa jijini Nairobi yamekumbwa na changamoto kubwa ya ukosefu wa njia mwafaka za kudhibiti uchafu. Karatasi za kila aina zimerundikana hapa kwa sababu hakuna misingi bora ya kutupa takataka. Nyumba za kuishi zimekaribiana sana na sehemu hii.

Mtaa huu una barabara inayopita kati kati ya majengo ya watu, kuna pikipiki ilioegeshwa kando ya barabara karibu na nyumba ndogo ya mabati. Vijana watatu wako kwenye barabara wakitembea kuelekea upande mmoja, kuna maji chaka yanayotiririka kutoka upande mmoja wa majengo kuelekea kwenye barabara.

Maji ni moja ya vitu muhimu katika kuendeleza shughuli za mji wa Nairobi. Bomba hili ni kubwa na linamwaga maji mengi safi chini, ishara kuwa uhifadhi wa maji haujazingatiwa hapa. Kuna mimea mingi iliyoota mahali hapa.

Baadhi ya maeneo ya makazi jijini Nairobi yamekumbwa na changamoto kubwa ya ukosefu wa njia mwafaka za kudhibiti uchafu. Karatasi za kila aina zimetapakaa hapa kwa sababu hakuna misingi bora ya kutupa takataka. Nyumba za kuishi zinakaribiana sana na sehemu hii.